Hapa tumeonyeshwa dawati dawati hapa inaonekana kama ni darasa. Kuna dawati juu ya dawati moja kuna kitabu tena kuna viti kuna kitabu moja imeanguka. Mbele kidogo tunaona kuna karatasi imeandikwa kuna vichoro tena kuna hiyo karatasi tunaoana tena kuna kitu imeandikwa hapo.

Hapa tumeonyeshwa vitabu nyingi yenye imepangwa ,kuna vitabu zimepangwa juu yenye haijaonekana, kuna zenye zimeonekana, kuna kitabu yenye imeonekana hapa imeandikwa juu Ayubu Mashakani, chini kuna mchoro pia hapo katikati, chini imeandikwa John Habwe.

Mama kuna mama mwenye ako hapa. Huyu mama amekaa chini amefalia nguo yake nyekundu, ameshikilia mguu yake. Kando yake tunaona ni vitu za kufanyia mazoezi vinavyoonekana hapo kando yake mahali amekaa.

Hapa tunaiona nyumba iliyo jengwa, inakaa kama shule, kwa sababu ya mchoro ya wa nyama iliyo chongwa kwa iliyo chorwa katika ukuta, tena tunaiona kwa mlango tunaiona imeandikwa nambari, hapo tunaeza sema hapa ni shule, iliyo jengwa vizuri kuna, hapa kuna maua iliyo katwa vizuri na nyasi iliyo katwa vizuri.

Nyumba refu venye tumeonyeshwa inakaa kama shule, iko na zilizo nje. Mlango pia ziko imewekwa mlango nikama imewakiwa ni ndogo ndogo, na iko na madirisha. Tena mbele ya hili maua ni nyasi.

lango kwa hili lango lililo karibu kuna karatasi mbili huku karatasi yenye iko juu na karatasi iliyo chini yenye inakaa kuwa imeraruliwa. Iliyo juu tunaona imeandikwa chemistry lab biology lab .

Hapa tunaona tumepewa picha ya Lonman Computer Science Learner's Book Grade 7. Hapo kwa hili picha tunaona tena ni kitabu Tena kuna kitabu, inaonekana ni vitabu viwili yenye imewekwa kwa meza.

Hapa tunaona watu ambao wanakaa kuwa wanacheza mpira tena kwa hao watu tunaona wamevalia nguo tofauti tena watu hao tunaona ni watu walemavu. Vile tunavyoona wameshikilia vitu zao tunaona ni watu ambao wako na mguu moja moja vile tunavyoiona wako na shida mmoja wao tu ndio tunaona ako sawa.

Hii nyumba ni nyumba ya ghorofa na mlango iliyo chini na mlango iliyi juu na nyumba zilizo chini na nyumba zilizo juu zinafanana mlango zinafanana , dirisha ziafanana mbele ya nyumba yenye Iko chini kuna kitu ya kuwekelea ya nyekundu mbele kuna bendera na maua zenye zimetengeneswa vizuri.

Hapa tunaonyeshwa lango moja, Kwa hili lango tunaona ni lango mzuri sana limetengenezwa vizuri sana. Juu ya hili lango tunaona kuna karatasi imeandikwa juu Form one R kwa hili lango.

Mwenye amepanda juu la hili jahazi na kando kuna kiti ya walemavu wenye hawatembai ama wenye wako na shida kwa miguu ako katikati ya hili mto ameshikilia kana kwamba anataka kuenda. Nyuma yake ni msitu kubwa sana.

Tumeonyeshwa nyuma kubwa sana ya ghorofa, ghorofa mbili, kuna nyumba kidogo juu yake inainekana kuwa ya tatu, lakini ni kidogo. Kwa hili nyumba tunaonyeshwa kuwa iko na mlango. Tumeonyeshwa mlango tatu, tena kuna madirisha, mbele ya hiyo nyumba kuna kiti moja na meza iliyo kando kando tena tunaona kuna nyasi zilizokatwa vizuri.

Hapa tunaona kuwa kuna watu ambao wamekaa kwa hizi maviti za wheelchair na tena kuna wenye wamesimama, tena kuna viongozi ambao wako katikati, tena tunaona kuna vitu wanakaa kuonyeshana wamevalia vitu mkononi mwao na wanakaa kuwa wanaonyeshana ama wanatuonyesha vitu.

Hapa tumepewa watu ambao wamevalia nguo zimefanana kila mtu, tena tunaona kwa hizi nguo ni bendera la kenya, kuna mchoro iliyo mbele ya kila mmoja wao, tena tunaona kuna watu ambao ni walemavu, vile tunavyoona kuna wenye hawana miguu, kuna wenye wako tu mzima mzima.

Watu , wamama na wanaume wamevalia wote nguo nyekundu. Wengi wao wameshikilia bendera la Kenya, bendera ndogo ndogo. Tena kuna kitu ambacho wameshikilia wameandika team Kenya. Kuna wenye wanatembea na kuna wenye walio chini wanabebwa.

Tumeonyeshwa kibao yenye imeandikwa iko na maandiko fire assembly point ,nyuma yake ni tangi la maji kubwa sana, tena tunaona kuna hakuna kitu kuna nyasi tu zenye ziko karibu.

Watu wawili walio kwa hili picha picha, mmoja amelala chini, mwingine anaonekana ameinama ni kama anashikilia huyo mwenye amelala chini, hawa wanaonekana ni wanariadha, wakimbiaji vile wamevalia na wako kwa uwanja, tena nyuma yao kidogo kuna maandishi imeandikwa New four one .

Mvlana mwenye ako juu ya jahazi amevalia nguo nyekeundu, juu amevalia kofia ameshikilia vitu za jahazi vizuri, amejifunga vizuri katikati ya bahari. Shati lake imeandikwa pia Kenya.

Hapa tunaona kitabu iliyoandikwa nyota ya kiswahili, kitabu cha mwanafunzi gredi ya pili. Tena kwa hili kitabu tunaona kuna farasi mbili, juu ya hili farasi kuna watu wawili ambao wamekalia kila farasi.

Tunaiona saduku iliyopangua, tunaona kuna vitu kama laptop ,Kuna makaratasi, tena kando kidogo kuna kiti, hapa inaonekana kuwa ni shule na watoto wameipanga, kuna laptops enye Iko na rangi enye haifanani na imepangua vizuri kila, kwa mahali pake .

Nyumba ya ghorofa, ghorofa tatu ndio zinaonekana zenye ziko na mlango kwa upande mmoja yote ,milango yote ni nyekundu na tena kwa kila lango kuna karatasi ,yenye iko katikati tu ndio iko na karatasi mbili ya juu na ndogo , tena hizi nyumba zote ziko na dirisha zenye zimefanana , dirisha zilizo juu sana na ni ndogo ndogo.

Hawa ambao wanakaa kuwa ni wakimbiaji wanaendelea na kukimbia, mmoja aliyevaa nguo imeandikwa Kenya Anthens Kimani ameweka mikono yake yote mbili tena amefunika macho yake mwenye iko karibu naye imeandikwa Kind Aliens.

Hii ni milango, milango tumeoneshwa imepakwa rangi nyekundu katikati wa lango, juu ya hili lango kuna karatasi ilioyo juu kabisa ambayo imeandikwa GRADE 1C, iliyo karatasi iko chini yake imeandikwa teacher Agnes welcome .

Hapa kwa hili ukuta kuna bao kuna kitu kama karatasi limewekwa juu kabisaa na maandishi, tena kuna January, February ,March ,tena kwa hili bao pia kuna maandishi zimeandikwa vizuri na zimepangwa.

Mtu ambaye amekaa hapa anaonekana kuwa amechoka, ameekelea mguu yake kando ingine kando kwingine, ameshikilia mkono wake, tena nyuma yake tunaona kuna vitu za kufanya mazoezi, anaonekana kuwa amekuwa akifanya mazoezi.

Hapa tunaona ni darasani, tunaona kuna viti, kuna madeski za wanafunzi, tunaona kuna makaratasi iliyo juu ya hizi viti. Tena kando kidogo tunaona kuna meza kubwa enye iko na makaratasi, iko na vitu vingi. Hapo tena tunaona hii nyumba ama imeonekana hii ni darasa.

Hii ni nyumba refu, mbali tunaona kuna viti, kuna meza mbele ya kila kiti, tena tunaona kwa kiti hiyo kila meza hapo mbele ya hilo kiti kuna maandiko imeandikwa, tena tunaona mbali kidogo kuna mlango na kuna dirisha.

Kuna watu ambao wanakimbia, tunaona ni wakimbiaji, vile tunavyoona wanashindana wako mchezo, mmoja wao aliye mbele sana tunaona nguo zake imeandikwa Kenya, Kimani, aliye kando kidogo imeandikwa Santos na mwingine Nissan. Tunaona pia kuna wenye wako nyuma wanakimbia.

Kwa hili meza. Hili meza tunaona kua kuna tarakilishi mbili kwa hili meza. kando yake tunaona kuna vitabu zimepangwa mara mbili. Tena tunaona kuna karatasi tatu zenye ziko karibu na hizi tarakilishi.

Huyu mwenye anaonekana kuwa anataka kuruka kwa hili mchanga ni mtu wa mazoezi, ni mtu mwenye anafanya mazoezi vile tunavyoona ako peke yake kwa hii uwanja. Ni mtu wa kuruka. Hapo chini imeandikwa Samson Ojuka, Nationality Kenya, Date of Birth Sports, Barra Athletics .

Hapa inakaa shule kuna ni nyumba ya ghorofa. Tunaona ghorofa tunaona tena chini ya hii nyumba ni nyasi chenye imekatwa vizuri, kuna maua zimekatwa vizuri zimekaa kutunzwa vizuri. Hii shule inakaa tu ni shule yenye Imepangika ni safi sana.

Picha inakaa darasani. Vile tunavyoona kuna madawati, kuna viti kila mahali imepangwa vizuri. Kando kando ya hili viti, nyuma kabisa tunaona kuna tarakilishi zilizopangwa kwa meza iliyo nyuma ya hizi viti.

Tumepewa tarakilishi mbili, hizi tarakilishi ziko kwa meza, karibu na hizi tarakilishi kando kidogo kuna vitabu zimewekelewa kati ya meza, tena tunaona kuna vitambaa zenye ziko na mchoro zenye hazijafanana.

Tumepewa wanariadha wa baiskeli wawili, wanaonekana kuwa kwenye mashindano, wamevalia nguo zenye zinafanana, tena baiskeli imefanana, kofia imefanana. Inaonekana kuwa wako kwa mbio wakiwa wanashindana, kando yao kidogo kuna msitu.

Tunaona ubao, kwa hili ubao tunaona imeandikwa kuna vitu zimeandikwa Homework list eight . Hapa tena juu kidogo tunaona kuna karatasi imewekwa. Kuna vitu zimeandikwa kama Desemba, tunaona Novemba, tunaona Oktoba na hapo juu kidogo tunaona kuna kuna makaratasi kuna vitu zimewekwa tena na zimeandikwa.

Watu hawa, watu wawili, wa timu tofauti wamevalia nguo zenye hazijafanana wanacheza mpira. Watu hao wameonekana kuwa wamefanana pia. Wote wawili wako na mguu moja moja, ni watu walemavu.

Hili kuna karatasi yenye imewekelewa juu yake, imechorwa, kuna vitu zenye zimeandikwa vile tunavyoona A B na kubwa kubwa .Kuna mchoro tena tunaona pahali imeandikwa happy na michoro zingine zenye ziko kwa upande mwingine.

Watu wamepea mtu mmoja kiongozi amesimama mbele, ameshikilia kitu yake ya kuongelelea. Anakaa kuwa anaongelesha walio mbele. Nyuma yake kuna kitambaa imeandikwa Kise Conference team enpowerment and engagement parental of children with disabilities . Kuna KIS na Kise .